Hao ni wachezaji ambao wanajitambua kuwa ni wa chama cha Chapa dimpa. Kumi wamevaa mavazi yao rasmi ambayo ina rangi nyeupe na kijani. Kuna mmoja tu ambaye amevaa samawati.

Kuna mtaro pale na kuna maji. Kando yake ni kama barabara pale. Kuna vikingi vya stima, kuna nyaya ambazo zimeenea na kando yake kuna jumba ambalo limejengwa ambalo limezingirwa na miti.

Watu wawili wamesalimiana na wanatabasamu wote. Wanaangalia katika upande mmoja ambao ni mbele. Kisha nyuma yao kuna watu ambao wameketi, wametulia.

Hii ni picha ya mkuu wa mahakama katika nchi ya kenya anayeitwa Martha Koome anayeongoza idara ya mahakama.

Hili ni jengo ambalo limeonyeshwa pale. Jengo lenyewe ni mahakama kuu ya Kenya na katika maandishi haya ambayo yanaonyesha, inaonyesha kwamba, ndoa ama uhusiano wa jinsia moja, una uhuru wa kujieleza.

Hapa kuna watu wanne ambao wamejihusisha na mpira na ni timu mbili. Wamevaa sare tofauti tofauti. Ni mpira ama mchezo ambao unahusisha mikono na wanacheza wengine wakiwa mbele na wengine wakiwa nyuma.

Mhudumu katika jengo la kutoa huduma za kiserikali ameketi huku akitabasamu kwa wenzake ambao wamesimama. Wale wamesimama ni wa kiume, na yule ameketi ni wa kike. Ameketi mbele ya kipakatalishi, pia kuna kompyuta zingine kando yake ambazo zimepangwa pale.

Kuna watu watatu katika picha hii, hawa ni wachezaji, na wote ni wachezaji wa kike. Mmoja amebeba mpira, mikononi mwake. Na mwingine anautafuta mpira huu, ni mchezo unaohusu mikono.

Watu wamepanga foleni kwenye vitu hivi hili waweze kuhudumiwa. Michengo ambalo limetoa huduma mbalimbali, kuna wale ambao wamesimama na kuna wale ambao wameketi wakitazamana na kuna askari ambaye anadunisha utaratibu.

Hapa ni ndani ya uga, kuna mtu ambaye anaonekana kama mchezaji ameanguka chini, kisha kuna matope ambayo yanaonekana na kuna watu ambao wako nyuma yake wakiwa wamesimama.

Hapa ni maeneo ya huduma za kiserikali ya nchi ya Kenya; kuna watu wanne ambao wamevaa mavazi rasmi ya kuhudumia katika vitengo mbalimbali.

Umati wa watu unaonekana ukiwa na furaha, kila mmoja ameinua mkono wake juu wakiwa wanapanua vinywa vyao kisha kila mmoja anainua bendera ya Kenya.

Mchezaji huyu anacheza mchezo wa kuruka viuzi kuna watu ama watazamaji ambao wameketi, kuna wale ambao wamesimama na nyuma yake ni uga ambao umepakwa rangi ya bendera ya nchi ya kenya.

Watu wanaonekana wakitembea wengine wakisimama na wengine wakiinua mikono ambayo imebeba vibango na vibango hivi ni vya kuonyesha mrengo wa PNU ambayo inaeleza kwamba ni kazi iendelee. Ni mashabiki wa PNU.

Hii ni picha ambayo inaonyesha mashabiki, ambao wanashabikia ushindi wa mmoja wao, kwa jina Wakahola. Wanaonekana wakiwa na furaha, na wakiwa hata bendera yao.

Picha hii yaonyesha watu ambao ni wa timu. Wamevaa sare zao zinazofanana, wanonekana wakiomba.

Watu wanaonekana wanatembea kwa foleni mbili, moja ina wakili ama jaji mkuu wa nchi ya Kenya, nyingine inaonyesha William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya na nyuma yake kuna ulinzi.

Watu wameketi wale ambao wako pale nyuma wanaangalia tu. Wamevaa kofia ambazo zinafanana rangi ni nyekundu, kisha mashati yao pia yanafanana ni ya rangi nyekundu, watu watatu mbele ya hao wengi wananongonezana kuna wa kike mmoja na wanaume wawili ambao wanamsikiliza.

Ni picha ya aliyekuwa mwakilishi wa wanawake katika kauti ya Nairobi Rachel Shebesh, ambaye anasema kwamba anasimamia amani katika eneo la Nairobi.

Chezaji watatu hapa. wawili wamevaa sare ya samawati. Mmoja amevaa sare nyeupe na amebeba mpira mkononi mwake. Hawa wote ni wa kike. Kando pale kuna watu ambao wameketi wakishuhudia mchezo huu.

Katika uga wa kucheza. Kuna viti ambavyo vimepangwa pale ambavyo vinakaa kama vya manjano. Kuna wachezaji wawili hapa, mmoja anatoka katika nchi ya Kenya na anacheza nambari kumi na nne na kuna mwengine ambaye anaonekana anataka kudaka mpira ambao mwenzake amebeba mkononi.

Ni picha inayoonyesha wa kike wanne ni wa timu ya kucheza mpira. Mmoja wao, ambao yuko nyuma ya watatu, amebeba mipira miwili mikononi mwake.

Ni katika uwanja na hawa ni wachezaji, wachezaji hawa wamevaa sare, sare yao ya samawati, nyuma yao kuna neti ambayo imefungwa tayari mchezo uanze na chini ya neti hiyo kuna mpira.

Wachezaji mbalimbali wamesimama kwenye uwanja huu. Uwanja wenyewe ni wa kijani kibichi. Nyuma yao kuna mpira ambao umewekwa chini. Kisha nyuma pale mbali kuna watu watatu wameketi kwenye ua, ambao umepakwa kwa rangi ya kijani, nyeupe na nyekundu.

Hapa katika picha hii, kuna watu ambao wamesimama, mmoja wao akiwa ana eleza jambo fulani, kuna mtu mwingine ambaye ameketi akiwa na wa kike, katika chumba hiki.

Hawa ni watu wanne watatu wakiwa wanaume na wanaume hawa wameketi kisha mwanamke amesimama. Kwenye meza kuna vitabu viwili, wawili wanaandika kwenye vitabu hivi, kuna kipaza sauti pia kimeekelewa juu ya meza.

Watu wamesimama, wengine wanafurahia, wengine wanatabasamu. Kuna wale wawili ambao wamejifunga bendera ya nchi ya Kenya, na kuna wengine ambao wamesimama wakiangaliana pale nyuma.

Hapa ni nembo ya serikali ya nchi Kenya inaonyeshwa na pia kuna maelezo ambayo yanatolewa kuhusu mahakama kuu ya nchi ya Kenya na yanatoa maelezo kuhusu jinsi mahakama inafaa kutoa haki.

Kwanza kuna towel ambao imejengwa kisha kando yake kuna nyasi nyasi halafu mbele yake kuna maji ambayo yamepita kwenye mtaro na bado kuna paipu ambayo iko pale au mfereji, kisha kuna mawe kando ya mfereji huu mkubwa ambao unaachilia maji.

Picha hii yaonyesha watu ambao wamevaa sare rasmi, sare ya manjano, ambayo imeandikwa Taska, na mbele yao kuna mmoja amevaa kofia ambayo pia ni manjano.

Katika jengo hili, kuna watu wengi ambao wameketi . Kuna wawili ambao wamesimama hapa mbele, wameinua mikono ,wanashangilia. Kuna mmoja ambaye ameketi lakini yeye hana furaha. Kuna mwingine amesimama juu ya jengo hili pia ambaye anatazama wale ambao wamesimama wakishangilia.

Hii ni mikono miwili ambayo imeshikana na mikono hii ni ya rangi nyeusi katika mviringo huu kuna rangi ya manjano na pia kuna rangi nyekundu, kuna maneno ambayo yameandikwa mawili tuko pamoja.

Vitambulisho vya uraia, ambavyo vimepangwa kulingana na alfabeti, vimefungwa kwenye vivurushi, na vivurushi hivi vimewekwa ndani ya sanduku nyuma ya meza hii ambayo vitambulisho hivi vimewekwa kuna watu wameketi.

Picha hii inaonyesha wahudumu katika jengo la huduma kenya zinazotoa huduma za kiserikali na mteja ambaye anahudumiwa kuhusu maswala ya mahakama.

Wanaume wawili katika picha hii wanasaidiana katika huduma ya kutoa vidole mmoja amevaa glavu ambaye ni muhudumu ilikumsaidia mhudumiwa kuweka alama zake za vidole katika karatasi.

Huduma mbalimbali zinatolewa katika jumba hili, watu watatu wamesimama wakiwa wamevaa sare zao rasmi, mashine ya kuchapisha makaratasi ipo pale na kuna tarakilishi mbili ambazo zimeekelewa pale huku wakiendelea kuhudumia wahudumiwa ambao wamepanga foleni.

Hii ni picha ambayo inaonyesha wahudumu ambao wako ndani ya chumba cha kutoa huduma cha vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya wale ambao wameiaga dunia.

Hawa ni vijana wa timu ya kucheza ambao wako kwenye uga wa kuchezea mpira.

Nyumba hili linatoa huduma mbalimbali za serikali. Kuna watu ambao wanaonekana wamepiga foleni wakisubiria Ili waweze kupewa huduma. Kuna tarakilishi ambazo zimewekwa katika kila huduma ambayo inahitajika hapa na wahudumu wameketi wakiwahudumia wahudumiwa.

Watu ni watatu ambao wamesimama, na watu hawa watatu wanaangaliana mmoja amevaa barakoa wa katikati ameinua bibilia kana kwamba anaapa.

Hawa ni wachezaji ambao wanaonekana kwenye uga ama kwenye uwanja kisha kuna watazamaji wengi ambao wanaonekana katiika upande wa mbele pale wachezaji wanachezea , wengine wamesimama wengine wameketi na nyuma ya watazamaji hawa kuna jengo ambalo limejengwa.

Katika jengo ambalo linatoa huduma mbali mbali za serikali katika nchi ya Kenya watu wamepanga foleni kuna moja ambaye ameshika stakabadhi mkononi ambaye anasubiria kuhudumiwa.

Kuna watu wengi ambao wamepiga foleni kwa kuketi katika jengo hili watu hawa wamevaa sare na kuna viti ambavyo havijakaliwa kuna mtu ambaye amesimama mbele yao ambaye anazungumza naye ama anawahotubia.

Ni ofisi ambapo mhudumu anamhudumia mhudumiwa. Kwenye meza hizi mbili kuna kipakatanishi na pia kuna vitabu mbalimbali ambavyo vinaonekana. Kuna mhudumiwa ambaye anainama kuandika na kuna vikombe vitatu. Kando yake, kuna mwanamme ambaye ameketi.

Hapa kuna watu wawili ambao wameketi na wanatoa huduma za kiserikali. Wote wameketi mbele ya tarakilishi. Mbele yao kuna viti viwili ambavyo vimewekwa pale kwa ajili ya wateja.

Ni wanawake wawili, mwanakike mmoja ameketi akimtazama mwingine. Yule mhudumu ametazama tarakilishi na huyo mhudumiwa ameketi akimtazama. Kando yao pia kuna tarakilishi na kifaa kingine ambazo Una za kamera. Nyuma yao kuna faili ambazo zimewekwa.

Kuna watu wengi ambao wamepiga foleni. Foleni hii ni ya kupewa huduma, kuna mtu ambaye ameketi mbele yao na ana vipakatalishi viwili na anaendelea kukiangalia kipakatalishi.

Watu watano wamesimama hapa, wa kike ni wawili na wa kiume ni watatu, yule wa upande wa kushoto na wa katikati wameangaliana, nyuma yao kuna bendera mbili moja yao ikiwa ni ya nchi ya Kenya.

Watu wamesimama wengine wameketi wale wamesimama wameinua mikono yao juu na kuna wale ambao wameinua bendera ya Bandari fans wanaonekana kama mashabiki wa Bandari.

Hili ni jengo ambalo linatoa huduma za kiserikali kwa wananchi na kuna mtu ambaye ameketi mbele ya talakilishi katika huduma za SHA na kuna mhudumiwa ambaye ameketi pale na katika vitengo vingine kuna wahudumu ambao wameketi wakitoa huduma zao .

Hawa ni vijana wavulana barobaro ambao wanalitangaza kampuni ya Tusker.

Hii ni Timu ya wanawake, na timu hii inajiita KPA , watano wamevaa sare Yao rasmi, na Mmoja ameketi kando Yao, wawili wamesimama kushangilia timu yao

Watu wawili mmoja ni mhudumu wa kufanya kazi ya kusajili vitambulisho na mwingine ni yule amekuja kutafuta huduma hii anatoa picha ya vidole vyake.

Huu ni umati wa watu ambao wanacheka wengine wanatabasamu kuna Bendera ya nchi ya Kenya ambayo imeinuliwa kuna bandiko la bendera hii ambalo linaonekana na kuna kitambaa kingine ambacho kimeandikwa HSBC.

Watu wengi wamekusanyika katika uga huu watu wengine wanaonekana wakiwa wamesimama wengine wameketi. Huu ni uga wa Nyayo.

Kuna mtu mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta na nyuma ya kompyuta kuna kifaa ambacho kinaonekana kama simu, mtu huyu amevaa barakoa na amevaa sare ambayo ni ya samawati.

Watu wamesimama wakiangaliana. Mtu mmoja ana kifaa cha simu ambacho anampa mwingine kisha kuna mhudumu hapa ambaye anahudumia mtu akiwa anatoa vidole vyake.

Ni katika uga, na katika uga huu kuna uwanja ambao ni wa kijani kibichi wenye nyasi, wachezaji wanacheza mpira, kuna wale ambao wamevaa samawati na kuna wale wamevaa sare ya kijani, watu wengine wameketi.

Umati wa watu inaonekana wengine wakicheka wengine wakitabasamu mbele yao kuna mtu amesimama ambaye ni rais wa Kenya Kila mtu anaonekana akinyosha mkono anataka kumsalimu.

Kuna watu wawili hapa. Mmoja anaandika kwenye karatasi kisha kuna yule mwingine kando yake ambaye anaangalia katika maandishi ya kufanya usajili wa makundi mbali mbali na kando yao kuna vipakatalishi ama kompyuta.

Picha inaonyesha watu ambao wamevaa sare ya kijani kibichi wanakimbia kando na mbele ya gari hili la basi. Na basi hili kuna watu ambao wamepanda pale juu kando yao kuna miti.

Picha hii inaonyesha mwakili tena jaji mkuu wa nchi ya Kenya, amevaa mavazi yake rasmi na mbele yake kuna kipaza sauti anachozungumzia.

Huu ni uga na katika uga huu kuna watu wengi kabisa, wale wengine wameketi na kuna wengine wamesimama na katika uga huu kuna mxhezo wa wanariadha ambao wanakimbia.

Wanaume wanao onekana wakiwa na furaha wengine wakinyoosha mikono wamevaa mavazi rasmi ambayo yameandikwa Sport pesa katika upande wa mbele na kuna wengine wameketi katika upande wa nyuma.

Hii ni picha ambayo inaonyesha watu ambao wanawasiliana ama wanaelekezana kuhusu masuala ya uhamishaji na nyuma yao ni jengo ambalo lina huduma ama linatoa huduma za uhamishaji.

Hii ni pasipoti, pasipoti hii ni ya Joshua na ni ya mtu ambaye ni mweusi na ana shida ya mazungumzo pia ni pasipoti ya raia wa Kenya.

Hivi ni vifaa mbalimbali ambavyo vinatumiwa katika ujenzi. Kuna trekta ambayo inatumiwa katika kulima ama kuchimba. Kuna mchanga na pia nyuma ya vifaa hivi kuna nyumba ambazo zimejengwa.

Hapa ni jengo ambalo linatoa huduma inchini Kenya. Kuna watu wanne ambao wameketi mbele ya tarakilishi. Wote wamefunga midomo kwa kutumia balakoa na wote wamevaa sare ya kazi.

Kuna mhudumu hapa ambaye ameketi ameshika karatasi mkononi mwake. Anaisoma huku akiilenga na mkono wake wa kushoto. Kuna wanawake watatu ambao wamesimama huku wamebeba makaratasi mikononi mwao. Pia kuna kile kifaa cha kushikanisha makaratasi ambacho kiko juu ya meza na makaratasi mengine. Na nyuma yao kuna watu ambao wamesimama.

Hawa ni mawakili au majaji ambao wamesimama, wamevaa sare yao rasmi ya kikazi kuna wawili ambao wamesimama mbele ya vipaza sauti kuna mmoja amebeba bibilia na mwingine amebeba korohani kusudi la kuapishwa.

Katika picha hii tunaona watu ambao wana furaha wengine wanaonyesha katika ishara za mikono, kuna mmoja ambaye amejifunga bendera ya nchi ya Kenya.

Hii ni picha ambayo inaonyesha wanasiasa wa mrengo wa azimio akiwemo mwanzilishi ambaye ni Raila Amolo Odinga.

Hapa kuna watu ambao wameketi na watu wawili wamesimama na wale ambao wameketi Wana stakabadhi ama karatasi ambazo wanaziandika. Kuna kifaa ambacho kiko mezani na kifaa hiki ni kile ambacho kinatumika katika kukata kucha za vidole.

Watu watatu wanaonekana wakiangalia kwenye tarakilishi. Mmoja wa kike ameketi mbele ya tarakilishi hiyo. Kisha kuna mtoto katika upande wao wa mbele ambao anamtazama. Kuna vitabu ambavyo vimewekwa kwenye rafu.

Ni wa kike na wa kiume ambao wamekusanyika hapa, kuna mtu ambaye amevaa vazi rasmi ambalo linaashiria kwamba ni shabiki wa Man City, na bango ambalo amelibeba linasema wanahitaji Man City.

Ni ofisi ya afisa wa masuala ya uhamisho na ni katika kitengo cha kupewa paspoti. Kuna watu wawili ambao wamesimama. Mmoja amesimama mbele ya tarakilishi na anatoa huduma kwa yule ambaye amesimama.

Watu watatu wamesimama wakiwa wametabasamu wakiangalia katika upande mmoja, wote wamevaa sare ambayo imefanana kisha kuna mmoja ambaye amevaa mapambo kichwani mwake, katika upande wa kulia na nyuma ya hao watu watatu kuna wengine ambao wamesimama wakitabasamu.

Ni watu wameketi, wengi wametazama katika upande mmoja, upande wa mbele. Kuna wale ambao wanacheka wengine wanazungumziana, wengine wamenyamaza tu wakitazama muwasilishaji.

Kuna watu wawili, mmoja ameketi mbele ya tarakilishi na kuna mwingine amesimama mbele ya huyu wa kike. Huyu ambaye amesimama ni mwanaume na anaonekana akisaidi kuhusu jambo fulani.

Hapa kuna watu wameketi chini ya jengo fulani, kila mtu ana shughuli zake. Kuna wale ambao wamesimama wengine wamenyosha mikono yao . Wengine wana vuvuzela ambazo wanapuliza.

Kuna jengo hapa ambalo linatoka huduma katika nchi ya Kenya. Kuna watu ambao wamesimama nje ya jengo hili, watu wanne ambao waonekana wakitembea. Kuna mmoja ambaye anaonekana kama mlinzi katika jengo hili.

Picha hii inaonyesha wachezaji wa kandanda katika uwanja, na umati mkubwa wa mashabiki ambao umekuja kushuhudia wachezaji wa mchezo huu.

Watu watatu wanaonekana wakiwa wamevaa sare. Mbele Yao kuna tarakilishi na kuna simu juu ya meza. Kando Yao kuna viti na kuna watu ambao wamepanga foleni Ili kupata huduma. Nyuma yao, kuna gari ambalo limeegeshwa.

Watu wamesimama wengine wanamwangalia anayefishwa kofia kuna mmoja pia anamfisha mtu mmoja kofia pale kuna bango ambalo linamchoro wa chogoo alafu mtu mmoja hapa anaonekana akiwa amebeba stakabadhi moja.

Picha hii inaonyesha pasipoti mbili ambazo zimewekelewa mahali, pasipoti moja ni ya rangi nyeusi na pasipoti nyingine ni ya rangi ya buluu, kando yao kuna kifaa ambacho kimetengenezwa kwa rangi ya bendera ya Kenya.

Watu watatu hapa wanajipiga picha wakitumia kifaa cha rununu, wote wametabasamu, wawili wamejichora bendera ya nchi ya Kenya na wamevaa sare na wanaonekana kama mashabiki wa mchezo lao.

Wachezaji wa timu moja wamevaa sare inayofanana, wako katika uwanja, wengine wanainua mikono, mmoja ameshikilia mwingine, wanatabasamu kumaanisha wamekua na ushindi.

Hili ni jengo. Jengo hili linatoa huduma mbalimbali kuna watu ambao wameketi huku ndani na wameketi mbele ya kompyuta na kuna watu wamesimama mbele yao wakingoja huduma na bado kuna wale wameketi kwenye foleni wakisubiri huduma zao.

Hawa ni mashabiki wa Gor mahia, wengine wanaonekana wakiwa na ngoma ambayo wanapiga, wengine wanaonekana na bendera ya Gor mahia na wengine na vuvuzela na mwingine ana nyundo mkononi mwake. Wengi wamevaa sare ya Gormahia.

Kuna watu wengi ambao wamesimama. Mbele ya hao watu kuna jaji, kuna vitabu pale, kuna mwengine amesimama na ameshikilia vitabu kisha kuna wa pili hapa ambaye amewekelea mkono wake juu ya kitabu hicho.

Ni watu wawili ambao wanaonekana pale. Watu hawa wamesalimiana kisha wameshika kitabu kwa pamoja. Wametazama yule ambaye anawapiga picha. Mmoja amevaa mavazi rasmi ambayo ni ya wakili na mwingine amevaa suti akiwa anatabasamu.

Kuna watu watatu ambao wanatumia meza moja. Kuna karatasi juu ya meza hii. Mmoja anaandikia kwenye karatasi hizi. Kuna kifaa cha kutia muhuri. Kuna kifaa pia cha kushikanisha karatasi. Kuna kifaa cha kutoa vidole na mhudumu ambaye anatoa vitambulisho.

Watu wengi hapa, wanaonekana wakiinua mikono, wengine wakiongea, wengine wakipanua vinywa vyao na wengine wameshika bendera ya Kenya na kuna wale ambao wanainua maua.

Watu wawili wanatembea mbele na kando ya mwanaume huyu katika upande wa kulia kuna askari ambaye amevaa sare na nyumba ya hawo watu watatu Kuna watu wengine ambao wanatembea nyumba yao Wanafuraha nyusoni mwao.

Watu wanaonekana wakiwa na furaha ajabu wamevaa sare wengine za blue na nyeupe wengine ni nyeupe kwa rangi nyekundu wengine ni kwa nyeusi wameinua mikono.

Hawa ni wachezaji wa kike ambao wanacheza mchezo ama mpira wa netiboli, huku watazamaji wakiwa kwenye uga.